Kuna wachezaji na wachezaji wa akiba kwenye uwanja. Wamevaa jezi, shati rangi ya njano na kaptula rangi nyeusi. Vilevile, kuna mashabiki ambao wanaonekana wakishangilia . Kuna baadhi wamesimama na kuna walioketi kwenye viti rangi ya buluu. Pia kuna keeper ambaye yuko katika jezi rangi nyekundu.

Mchezo wa mbira wa wavu unaendelea huku na wasichana wawili katika upande moja waliovalia shati rangi nyeupe na nambari mbili na sita. Wanaonekana kutumia nguvu kuzuia mpira kurudi upande wao. Msichana nambari kumi na tano anaonekana kasonga nywele , amevalia shati ya rangi kijani na kabtura rangi bluu, anaonekana kuinua mkono wa kulia juu akisubiri mpira.

Hizi ni pasipoti za Afrika Mashariki, zenye rangi ya buluu, na maandishi ya rangi ya dhahabu, zinaonekana zimepangwa mahali pale, kuna Simba wawili, moja katika upande wa kushoto na mwingine wa kulia, wakiwa wameegemea ngao.